Kwa picha hii inonekana kuna daktari na mgonjwa ambaye amefalia barakoa. Daktari tunaona anamtibu mgonjwa ambaye amelala chini ya hospitalini.

Picha hii inaonyesha mama ambaye amemshikilia mtoto mdogo. Inaonekana mtoto ni wake amepeleka hospitalini ili kutibiwa na madaktari.

Hapa inaonekana ni hospitali, naona mama ambaye ameshikilia mtoto wake mdogo sana , inaonekana ni mama ambaye amefunguliwa hospitalini.

Picha huu unaonyesha wamama moja, mbili, tatu ambao wanakaa chini wakiwa wamevalia manguo yenye zinafanana ...

Uchafu unaonyesha vijana wawili ambao ni wanawake wakichota maji. Hapa inaonekana ni maji zimeingia ndani ya nyumba kumenyesha kubwa sana.

Hapa inaonekana kuna mjamaa mmoja ambaye ako shambani mwake. Inaonekana kupiga dawa mimea zake shambani uku akiwa amevalia glovu.

Hapa kwa picha hii tunaona daktari mmoja ambaye ameshikilia madawa mkononi na sindano, huku akiwa amevalia barakoa. Inaonekana kuwa anatibu watu hospitalini.

Hapa inaonekana ni msalani ambayo watu wa jamii hutumia, inaonekana kando yake kuwa ni mahali watu wanafanya biashara.

Hapa inaonekana kuna mtoto mmoja ambaye amesimama kando ya manyumba, ambayo imebomolewa, inaonekana kuna watu nyuma ya huyo kijana ambao wameona pia.

Picha huu inaonekana daktari ako hospitali inaonekana amevalia manguo za hospitali, huku kando yake kuna dawa ya aina mbalimbali.

Hapa inaonekana ni hosiptalini, huku mama ameshika mtoto wake mdogo huku daktari akiwa anamtibu mtoto, tunaona mama mwingine kando yake amepiga picha mtoto.

Hapo inaonekana ni hospitali ambapo watoto wanatibiwa. Naona daktari anaepeana dawa kwa mtoto mdogo akiwa mamake ameshikilia mkononi.

Hapa tunaona ni hospitali ambapo daktari anaendelea kumshughulikia mgonjwa hospitali. Tunaona mgonjwa amelalishwa kwa kitanda ya hospitali huku daktari akiwa anamshughulikia.

Picha huu inaonyesha kuna mama ambaye anatibiwa hospitalini, anaonekana amedungwa sindano, mama huyu anaonekana ako mgonjwa sana huku daktari anamtibu.

Hapa inaonekana kuna mitungi za maji. Inaonekana ya kwamba kuna viongozi ambao wako kando ya hizo mitungi. Inaonekana ni wamama ambao wanapiga picha.

Hapa tunaona watu wawili ambao mmoja ni mama mwingine anaonekana bado ni msichana, wanaonekana hao ni madaktari wako kazini.

Hapa linaonekana ni shamba la mtu, ambapo mtu anaendelea kupiga dawa na mbegu zake shambani.

Hapa tunaona madaktari wawili wakiwa hospitalini uku mmoja akiwa ameshikilia mgonjwa akiwa amelala. Tunaona akimsaidia kumtibu yeye kwa meno.

Hapa inaonekana ni hospitali. Inaonekana kuna madaktari moja, mbili, tatu, nne, tano, sita ambao wamekusanyika. Inaonekanya kumshughulikia mgonjwa ambaye...

Inaonekana manyumba. Kuna watu wengi wamejaa huku. Inaonekana ni nyumba kubomolewa ambapo watu wengi wameumia. Inaonekana kusaidia watu kutoka hapa.

Picha hii inaonyesha daktari aliye valia barakoa , na mama ambaye pia amevalia barakoa akiwa anadungwa sindano kwa mkono yake.

Hapa naonekana kuna madawa ya hospitali, madawa hizi zinaonekana ipo kwa hospitali ambapo ni madawa ya watoto wadogo.

Hapa inaonekana ni hospitali. Inaonekana jamaa mmoja ambaye anaonekana kuumia kwa mguu, amelala hospitalini. Huku wengine wamelala kando yao na madaktari wakiendelea kushughulika.

Hapa inaonekana kuna daktari na mgonjwa hospitali. Daktari tunaona anamshughulikia kumtibu kwa mdomo huku akiwa amevalia barakoa.

Hapa kunaonekana hospitalini, inaonekana kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mkono ya mgonjwa anaonekana kutibu mgonjwa hospitalini.

Kwa picha hii tunaona daktari ambayo amevalia barakoa hospitalini tunaona watu wengine nyuma yake huku akiwa amesimama mbele a wengine.

Picha hili linaonyesha madaktari wawili wako katika hospitali uku akitibu mama mmoja. Inaonekana kumsaidia kumtibu kwa meno yake.

Picha hili linaonyesha ni hospitali, ambapo watu wanaenda kutibiwa mambo ya meno, inaonekana ni hospitali huku.

Hii picha inaonyesha mtu anaendelea na kazi yake. Amevalia glovu na amebeba mashini kwa mkono.

Picha hili inaonyesha mtu ambayo anapika dawa mimea kwake shambani huku akinyunyisia madawa vitu zake

Hii picha inaonyesha daktari na mtu ambaye ni kama anashughulikiwa kutibiwa hospitali.

Hapa inaonekana ni hospitali, juu inaokana hapo kuna kitanda ya hospitali, huku kuna mwenye anasaidiwa kushughulikiwa ambaye anaonekana ni mgonjwa sana, madaktari wanaonekana kando kando ya kitanda huku wakimshughulikia mgonjwa.

Bidhaa hili inaonekana ni hospitalini, naona daktari anaendelea kupanga vitu za hospitali za kutibia wagonjwa hospitali.

Hii picha inaonekana ni barabara ambayo imevunjwa na maji, ama watu wako wengi.

Hii picha inaonyesha daktari akiwa anapeana funzo kwa watu wengi wanasanyika ili kulipata elimu la daktari jinsi ya ku

Hapa inaonekana ni mto. Naona watu moja, mbili, tatu. Inaonekana ni kama wako watu watano hivi. Mmoja amembeba mwingine mgongoni ni kama anamsaidia kuvuka mtoni. Hapa inaonekana wana kuna usaidizi wa kuvuka mtoni.

Picha hili inaonyesha sajeti ya dawa ambapo inaonekana ni madawa ya kutibu watoto wadogo sana, dawa hili inaonekana imeandikwa hapo inaonyesha ni dawa ya kutibu watoto wadogo.

Picha hii inaonyesha dawa ambayo imewekwa kwa chupa ndogo sana. Picha hili inaonekana ni dawa ya watoto wadogo ya kutibiwa.

Hii picha inaonyesha msalani ambapo imejengwa karibu na msitu. Ivo watu wajisaidie. Waipuke magonjwa

Hapa naona daktari akimtibu mgonjwa ambaye anaonekana ni baba mzee, kwa hiyo anaonekana ako mgonjwa lakini amepatana na daktari hospitali anamtibu yeye ,hapa naona daktari anashughulikia....

Hapa naona daktari, naona mmoja wote ni wamama wengine naonekana daktari ambaye anamtibu mgonjwa. Amewekea mgonjwa kibali cha oxygen na anaonekana ako mgonjwa sana anasaidiwa.

Picha hii inanesha daktari ambaye anashughulikia mtoto mdogo sana, akiwa ameshikwa na mamake. Daktari akiwa amevalia nguo nyeupe.,

Unaonekana ni biashara ya mtu. Naona biashara ya mtoto. Ikiwa amekaa ndani yake, hii ni biashara.

Picha hili inaonyesha magari ndogo na bodaboda moja ambaye anapepa mtu hapa inaonekana imenyesha sana kubwa.

Hii picha inaonyesha Daktari aliyevaa barakoa akimsaidia mgonjwa kumtibu. Mana inaonekana daktari akiwa amevalia glovu.

Hii picha inaonyesha daktari amebeba mashini kwa ofisi ni kama anamshughulikia mgonjwa.

mtu anaonekana na hopitali ambapo watoto utibiwa, naona watoto wakiwa wanapewa dawa wakiwa mwanamke wakiangalia dakitari

Hapa inaonekana ni hospitali, ambapo mama mmoja amekaa kumshikilia mtoto mdogo, huku wengine wakimuongelesha. Inaonekana wamemtembelea hospitali.

Picha hii inonekana ni picha ambayo imepikwa kwa hospitali huku mmoja akiwa amevalia glovu za hospitali

Picha huu unaonesha mtu ambaye ni mama , hapa inaonekana ni hospitali na daktari anashughulikia mama kutibu sikio lake. Inaonekana anatibu sikio lake huku akiwa ameketi chini huyo mama.

Picha hili linaonesha madawa zikiwa kwa sacheti ya dawa. Hapa inaonekana madawa za kutibu wagonjwa ambapo daktari anataka kupea mtu hospitalini.

Hapa hapa inaonekana ni hospitali, huku daktari akiwa anapanga panga aina mbali mbali za madawa akiw amevalia manguo za hospitali huku.

Picha hili linaonekana ni picha ambayo imepigwa watu wakiwa wanapewa mafunzo jinsi ya kukaa ili waliopewa wagonjwa na madaktari.

Picha hili linaonyesha picha ya mtoto mdogo na mama, picha hili linaonekana hapa mahali imepigwa hii picha ni hospitali ambapo mama na mtoto wako.

Huu picha unaonyesha mzee ambaye anadungwa sindano na daktari. Hapa inaonekana ni hospitali. Watu wamepanga laini ili kupata kutibiwa hospitali. Mzee huyu anaonekana ni mgonjwa sana. Anadungwa

Picha hili inaonyesha mama mmoja ambaye ako huku akiwa na mtungi ya maji akiwa amewekelea karai juu ya mtungi.

Hii picha inaonyesha mama ambaye ananawa mkono na maji, huyu anaonekana ametokea kufanya kazi fulani ili akakuja kunawa mkono yake.

Hapa naona ni hospitali, kuna madawa ambayo inaonekana ni ya kutibu watoto. Hizi madawa zinaonekana ni madawa yenye ziko hospitali. Madawa hizi inaonekana ya kwamba ni madawa ya kutibiwa watoto wadogo.

This photo portrays two doctors who are covering their mouth using a mask , one doctor who has worn a glove while treating one patient who is lying on the hospital bed

Huyu anaonekana ni mtu ambaye amevalia glovu mikononi akiwa anapika dawa kwa nyumba hapa naonekana ni mtu.

Hapa naona daktari amevalia barakoa akiwa na baba mzee amevaa kofia nyeusi. Hapa inaonekana anatibiwa kupata dawa hospitali. Inaonekana kuna mgonjwa.

Huu unaonyesha picha ambayo imepigwa hospitali, maana madaktari wawili wamevalia barakoa huku wakishughulikia mtu hospitali.

Picha hili linaonyesha daktari ambaye anamuongelesha mama ambaye ameshika mtoto wake. Mama huyu ni anaonekana amepeleka mtoto hospitali ili atibiwe na daktari. Daktari amevalia barakoa ya hospitali.

Picha hili inaonyesha daktari maana anamtibu mtoto mdogo akiwa akipewa dawa huku mamake amemshikilia mtoto huo ili atibiwe.

Hii picha inaonekana mama na mama mtoto. Mama mtoto na ako na mtoto ambaye ni kama amezaliwa. Hapa inaonekana ni hospitali. Mama ameenda kuzalia mtoto huku. Hapa inaonekana mto

Huku kunaonekana ni hospitali, maana tunaona mgonjwa mmoja ambaye amelalka katika kitanda hospitali huku wengine wamevalia manguo za hospitalini, huku wanaonekana ni madaktari.

Tunaona watu wamesanyika wengi ,huku kunaonekana ilinyesha kubwa sana hadi wakaleta shinda kwa Kijiji ,tunaona mimea zimeangukia maji.

Huku tunaona mama mmoja ambaye amekaa ndani ya nyumba. Huku kunaonekana ni nyumbani mwake, tunaona ameshikilia mtoto mkononi mwake, ambaye inaonekana ni mtoto ambaye ni mgonjwa

Picha huu unaonyesha daktari ambaye anamtibu mtoto mdogo hospitali huku daktari akiwa amevalia manguo za hospitalini.

Picha hii linaonyesha kuwa ni watoto wasiojiweza ambao wamepigwa picha, watoto hao wanaonekana ni watoto ambao wanaokota takatakani.

Hapa inaonekana mtoto ako hospitalini, ako mgonjwa sana, tunaona mtoto ako na makamasi kwa mapua, huku madaktari wamevalia glovu, inaonekana huku ni hospitalini.

Hapa inaonekana ni hospitalini maana mtu ambaye anamshughulikia mgonjwa amevalia manguo za madaktari huku akiwa amevalia maglovu mkononi mwake.

Hapa tunaona daktari ako hospitalini akiwa anamshughulikia mtu ambaye anaonekana ni mgonjwa. Huyo daktari amevalia manguo ya kazini hospitalini.

Mtoto anadungwa sindano na mtu anayeshughulikia ni daktari na wako hospitalini na mama mtoto anamshika huyo mtoto mkononi mwake.

Kunaonekana ni mahali pa kufanyia mazoezi hospitalini. Mama mmoja ambaye amesimama anaonekana amevalia sare za hospitali. Huyu anaonekana ni daktari ambaye anamfanyisha mazoezi mgonjwa

Huku kuna onekana ni hospitali, maana tunaona madakitari huku moja akiwa amesimama, mwingine ni kama anamdunga shindano mama ambaye amevalia barakoya.

Picha hii inaonekana kuna daktari na mama mmoja ambaye amevaa kimaasai ,huyu mama anaonekana ameshikilia mtoto wake mkononi ,anaonekana anataka kutibiwa kwa mtoto.

Katika picha hili kunaonekana mtoto mmoja ambaye anawekewa rangi kidole yake. Inaonekana mtoto huyu ametibiwa na daktari maana anamwekea rangi kwenye kidole.

Hapa kunaonekana ni hospitalini, ambapo madaktari wanaendelea kumtibu mgonjwa. Huyu anaonekana kusumbuliwa na macho, maana amemtembelea daktari.

Huyu anaonekana ni mkulima hodari, ambaye amepanda mmea wa aina ya mahindi, akiwa anapiga dawa mimea zake shambani.

Hapa inaonekana ni hospitalini maana daktari anataka kutibu mtoto mdogo, tunaona wamama wengi wamekaa kwa laini moja inaonekana kuwapeleka watoto wao kutibiwa hospitalini.

Huku kunakaa madaktari ni wengi wamejaa kwa nyumba. Hapa inaonekana ni hospitali ambapo madaktari wanashughulikia wagonjwa. Huku kunaonekana huko nyuma wenye wamekaa ni wagonjwa.

Huku kunaonekana ni hospitalini ambapo daktari wamejaa ndani. Kunaonekana wanaendelea kumshukulikia mgonjwa huku wakiwa wamesimama ndani ya hospitalini.

Huku kunaonekana ni daktari ambaye anashughulikia mama ambaye ameshika mtoto mkononi mwake. Tunaona huyu mtoto ni mgonjwa maana ameletwa hospitalini.

Huku kunaonekana majamaa wawili ambao wamevalia nguo za hospitalini huku mzee moja amekaa chini, kunaonekana kwamba anatibu kwa maji huyu mzee.

Picha hii inaonyesha picha dawa ambaye ya kumeza ikiwa imewekwa kando ya hospitali imepikwa picha.

Huku kunaonekana ni hospitalini ambapo madaktari wawili, wanamshughulikia mgonjwa kwa kumtibu kwa mdomo, tunaona madaktari wamevalia barakoa.

Hapa inaonekana ni madaktari wawili, wanaonyesha mama mmoja na mzee jinsi ya kuwa na mtungi ya kuoshea mkono nyumbani.

Picha hili inaonekana ni picha ambayo imepigwa hospitalini. Kunaonekana mama moja ambaye amelala hospitalini huku daktari moja ambaye amekaribia anamshughulikia kumtibu.

Hapa tunaona mzee ambaye amekula chumvi nyingi. Tunaona mzee huyu ako mgonjwa sana. Ako hospitalini huku akiwa anatipiwa na daktari.

Huku kunaonekana mama moja ambaye amekaa chini akiwa ametoa shati, kunaonekana mama mwengine ambaye ni daktari akiwa anamdunga.

Hapa inaonekana ni hospitali. Tunaona madaktari wawili. Hapa mgonjwa amelala jini ya kitanda. inaonekana anatibiwa kwa mdomo.

Huku kunaonekana ni hosipitalini, ambapo daktari anamshughulikia mama mmoja ambaye anaonekana kuwa mgonjwa sanaa. Mama huyu anaonekana kudungwa sindano na daktari.

Hapa tunaona daktari ametembelea mgonjwa. Tunaona ako mgonjwa sana uku daktari ambaye ni mama ametembelea kwake akiwa amevalia manguo za hospitali.

Hapa kunaonekana ni hospitalini ya Ahero County Hospital, kunaonekana kuwa mvua imenyesha sana hadi maji yakajaa huku hospitalini.

Picha hili ni picha ambayo imepikwa hospitali maana inaonekana kitanda ni za hospitali, kitanda hizi zinaonekana ni zile wagonjwa hulalia hospitalini.

Hapa inaonekana madawa za hospitali , madawa hizi zinaonekana ziko hospitalini maana haijatolewa kwa karatasi, inaonekana ni madawa ya kutumia kutibu mgonjwa.

Picha hili linaonyesha madaktari, inaonekana madaktari hawa wakiwa watatu na mama moja ambaye ameshika mtoto mdogo tena kuna mwengine ambayo anatibiwa na daktari akiwa amesimama.

Huku kunaonekana ni mahali ambapo imenyesha sana. Tunaona watu wanafuka kupitia majini huku wakiwa wameshikilia viatu mkononi.

Huku tunaoan mama ambaye ameweka mtungi mgongo, huyu anaonekana kuleta maji mtoni akiwa ameshikilia mtoto wake mbeleni.

Huku inaonekana ni mahali pa kufungia ngo'mbe, tunaona ngo'mbe amefungiwa ndani, huku majaa wawili ambao wanaonekana ni madaktari wanaonekana kutibu ngo'mbe.

Hapa ni hospitalini tunaona daktari na mama moja ambaye anangojea mtoto wake kutibiwa, mtoto anaonekana amelalishwa katika kitanda ya hospitalini.

Picha hili linaonyesha mama moja mwenye anaonekana ni mama mzee, kando yake kuna mtoto mdogo ni kama anachota maji, maana mitungi za maji zimepangwa laini.

Huku kunaonekana ni hospitalini maana picha hili limeonyesha mama mmoja ambaye amevalia manguo za madaktari huku anaendelea kuandika kitabu akiwa na mtoto.

Huku kunaonekana ni hospitali, tunaona daktari ameshikilia sindano na dawa kwa chupa ndogo tunaona huyu daktari amevalia glavu mikononi mwake.

Huku kunaonekana ni hosiptali, naona kuna madaktari wawili ambao wamevalia manguo ya hosiptalini huku wakimshughulikia mgonjwa ambaye amelala hosiptalini.

Picha hili ni picha ambayo imepigwa wamama wakiwa wamekaa, wengine kwa viti, wengine wamekalia chini huku mmoja wao akona anaongea akiwa anatoa funzo.

Huku kunaonekana watu wawili, mmoja anaonekana ni daktari ambaye anafanyia mazoezi jamaa mmoja ambaye amelala chini. Kunaonekana ni kitanda ya hospitali ambapo amelalia.

Hapa tunaona majamaa wawili uku ng'ombe ambaye amelala chini. Inaonekana ni ukame unaoendelea huko ambayo imeadhiri mifugo ya watu.

Huku kunaonekana ni mvua mkubwa ambao umenyesha. Inaonekana mvua imenyesha sana huku zimefikia manyumba za watu.

Hapa kunaonekana ni hosiptalini, maana jinsi huyu amevalia, inaonekana vizuri sana ni manguo ya hosiptalini hadi amevalia barakoa.

Hapa anaonekana mzee mmoja ambaye anatoka msalani inaonekana huyu mzee amekaa kungojeka sana inaonekana ako katika hali mbaya ya kuwa mgonjwa.

Hapa kunaonekana watu wamekaa mbalimbali, kunaonekana huku watu wamevalia barakoa, huku kunaonekana kuna ugonjwa unao enezwa.

Picha hili linaonyesha daktari na mama moja na mtoto mdogo. Huyu anaonekana anamdunga mtoto kwa mkono kumtibu mtoto mdogo.

Huku kunaonekana dawa na sindano ya kudungia watu hospitalini, tena kuna madawa apo chini, hapa kunaonekana vizuri sana ni hospitalini.

Huku kunaonekana ni mvua ambayo imenyesha kubwa sana. Kunaonekana maji imejaa kila mahali kuonekana ni mvua imenyesha kubwa sana huku.

Tunaona jamaa moja anaendelea kufanya usafi huku akiwa ameshikilia maji kwa mtungi. Hapa inaonekana ni hospitalini.